Tunaona daktari ambaye anamdunga mtoto sindano na pia kuna mama ambaye ameweza kushika mtoto, kando yao tunaona kuna daktari wengine ambao wameweza kusimama hapo na wamejipanga na madawa ambao wanaweza kuhudumia wagonjwa katika hili hospitali, nyuma ya daktari tunaweza kuona kuna ndoo ya kuekwa uchafu pia kando yake kuna meza ambayo kuna dawa.

Huyu ni daktari, anatibu ng'ombe, pia juu yake kuna daktari mwingine ameweza kumshikilia ng'ombe, ili asiweze kumuumiza. Daktari ameweza kuvaa barakoa, na pia ameweza kuvaa miwani katika macho.

Hii ni sindano na dawa ambazo zimewekwa tiyari kwa ajili ya huduma ya uponyaji, na pia hizi dawa zimeweza kubebwa mkononi mwa daktari. Hizi ni dawa ambazo zimewekwa tiyari kwa ajili ya kuhudumia mgonjwa.

Huyu ni mama amekuja kuchota maji, ako na mtungi na chini ya huo mtungi ameweza kuweka besheni ili maji yasiweze kumwagika chini. Nyuma yake kuna manguo yameweza kwanikwa hapo, pande wake mwingine tunaona kuna nyumba za mabati. Na pia kuna mitungi ambayo imeweza kuwekwa nje ya hili boma.

Hapa ni hospitali mama ameweza kuleta mtoto aeze kutibiwa , kuna daktari na ako na sindano mkononi anamdunga mtoto , nyuma yake kuna kisanduku cha dawa na pia kando yake kuna madawa yameweza kupangwa huko.

Hii ni hospitali ya meno kuna daktari ambaye anaangalilia mgonjwa, na pia kuna mgonjwa ambaye ameweza kulala katika kitanda kando yao tunaona kuna madawa ambayo yameweza kupangwa vizuri na pia kuna meza iko na kitabu.

Hapa ni shule, na wanafunzi wanachukua mikononi, wamekuja kuchota maji, katika mtungi. Kando yao kuna mwalimu ambaye amewasimamia, na pia kuna madarasa ambayo wanafunzi wanatumia kusoma.